Nguzo ndefu ya umeme ikiwa na nyaya nyingi zilizounganishwa. Nguzo hiyo imesimama juu ya mazingira ya mjini yenye majengo na miti. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo, huku umbali ukififia kutokana na ukungu. Miundombinu ya umeme ni muhimu kwani inasaidia upatikanaji wa umeme katika mazingira ya jamii.

Nguzo ya umeme katikati ya mandhari ya milima na miti ikiwa na nyaya za umeme zinazoendelea kwa mbali, nyuma ya nguzo kuna makazi ya watu yaliyojengwa kwenye vilima yakipakana na anga lenye mawingu hafifu mbele kuna ukuta wa matofali na mimea mbalimbali ikiwemo miti yenye maua na rangi ya chungwa, Hii inaonyesha upatikanaji wa huduma za umeme katika jamii.

Lango kubwa ka chuma lenye nyaya ya umeme lililojegwa kwa uimara zaidi juu ya lango kuna nguzo kuna nyaya za umeme zilizonyooshwa, ikiashiria kuna ulinzi mkali mnala wa mawasiliano ukionekana kwa mbali upande wa kushoto ikionyesha eneo lenye miundombinu ya umeme.

Nguzo ya umeme iliyopakwa rangi ya manjano na kuwa na maandishi ya onyo, maandishi hayo yanasomeka kama hatari na ina alamu ya umeme ingawa imechanika kidogo. Nguzo hiyo imepigwa picha ikiwa karibu na barabara na majengo, hii inaonyesha miundombinu bora katika upatikanaji wa umeme katika jamii.

Kituo kikubwa cha usambazaji wa umeme, chenye miundombinu bora na nyaya nyingi zikionekana kutapakaa kuelekea kwenye makazi ya watu. Kikiwa kimezungushiwa uzio wa bati. Hii inaashiria upatikanaji wa umeme wa uhakika katika jamii kutokana na miundombinu bora ambayo imesababisha uwepo wa umeme wa uhakika.

Mitambo mikubwa ya viwandani ikiwa na mabomba mengi ya chuma na miundo ya chuma iliyosimama wima jengo kubwa lenye kuta za bati linaonekana upande wa kushoto, kifaa cha ujenzi cha rangi ya njano kipo mbali nyuma ya mitambo. Hii inaonyesha miundombinu bora ya utoaji wa huduma za umeme kwa jamii ambao utakuwa ni wa uhakika usiyokuwa na shaka wala tatizo lolote.

Nguzo ya umeme iliyotengenezwa kwa saruji inasimama wima, ikiwa imebeba nyaya nyingi za umeme zinazoelekea pande mbalimbali. Vifaa vya kielectroniki vimeunganishwa kwa nguzo hiyo, ikionyesha miundombinu ya usambazaji wa umeme kwa jamii. Mandhari yenye anga safi ikiashiria kuwa ni mchana.

Nguzo ya umeme iliyochakaa ikiwa na alama ya hatari zenye fuvu la kichwa, na mifupa miwili iliyopishana pamoja, neno hatari kwa rangi nyekundu, rangi ya nguzo ni kijivu huku ukiwa na madoa mengi, kwa nyuma kuna jengo lenye kuta za njano na bluu ikionyesha mazingira ya injili, miundombinu ya umeme ni bora kulindwa kwa ajili ya kuhakikisha jamii inapata umeme wa uhakika.

Kundi kubwa la watoto wa shule wakivuka barabara kwenye kivuko cha pundamilia, afisa wa polisi yupo mbele akisimama kwa usalama zaidi, huku taa za trafiki zikiwa zimewekwa pembeni ya barabara, watu wazima kadhaa pia wanasubiri kuvuka, na magari yametanda barabarani nyuma yao.

Taa ya trafiki na kipima muda cha hesabu chini kikionyesha namba dheladhini nne kwa rangi ya chungwa. Chini ya kipima muda kuna taa ya kijani yenye ishara ya mtu anayetembea, ikionyesha kuwa ni alama ya kuvuka barabara. Miti ya kijani imezunguka taa hiyo ikiongeza uzuri wa asili katika mazingira hayo.

Barabara kubwa yenye magari yanayoendeshwa wakati wa usiku, taa ya barabara inang'aa wakati wa usiku zinajaza mandhari ya jiji njia za waenda kwa miguu zinaweza kutofutisha kwa rangi nyeupe na nyeusi inayofanana na rangi ya punda milia

Ishara ya tahadhari ya barabarani yenye umbo la pembe tatu nyekundu, ndani yake kuna ishara nyeusi ya mtu anaechimba kwa koleo, ikiashiria uwepo wa kazi inayoendelea mbele ishara hiyo imewekwa kwenye ukuta wenye mbao ikionesha mazingira rasmi.

Alama ya barabarani inayomaanisha hakuna maegesho, imepigwa kwenye nguzo nyeusi na nyeupe kando ya barabara. Nguzo hiyo imesimama karibu na mti mkubwa na nyuma yake kuna ukuta wa bustani iliyopangwa vizuri. Ishara hii inatumika kutoa taarifa muhimu kwa dereva.

Mfumo wa taa za trafiki zenye rangi ya nyano na moja ya taa ikiwa nyekundu zimefungwa kwenye nguzo nyeusi, zimeelekezwa barabarani, hali hii inaashiria ishara ya kuwataka madereva kusimama. Taa kama hizi ni muhimu kuzingatiwa kwani husaidia kupungaza ajali barabarani pamoja na msongamano.

Sehemu ya barabara yenye alama za kivuko cha watembea kwa miguu, gari la blue lenye uharibifu kidogo kwa mbele lipo karibu na kivuko, watu kadhaa wamesimama karibu na kivuko, mmoja wao amevaa jaketi akivuka katika alama za kwa miguu, hii inaonyesha jinsi gani jamii inatakiwa kuzingatia alama za barabarani ili kupunguza ajali.

Lori lenye kichwa cha rangi nyekundu likibeba mashine kubwa ya utengenezaji wa barabara yenye rangi ya manjano. Magari yote mawili yakiwa yamesimama kwenye barabara ya udongo mwekundu. Mwanaume amevaa fulana ya manjano amesimama karibu na lori, huku watu wengine wakisimama mbali nyuma. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo na miti chini ya anga la wazi. Hii inaonyesha uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji ikiwemo barabara.

Ujenzi wa barabara ya juu, ikiwa na nguzo kubwa za saruji zikibeba miundo ya chuma na zege. Chini yake magari yanapita kwenye barabara iliyopo, huku mandhari ya mijini na miti ikionekana kwa mbali. Jengo hili linaashiria maendeleo makubwa ya miundombinu ya usafirishaji.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya mji ikiwa kote imezingirwa na majengo upande wa kushoto kuna jengo la kipekee kulia kuna basi la rangi ya chungwa watu wanatembea kando ya barabara kuonyesha mazingira ya mjini na miundombinu bora ipo kwa ajili ya matumizi ya mjini

Ujenzi wa barabara mpya ambapo sehemu ya barabara imeshajengwa kwa lami nyeusi, huku mashine kubwa ya kukandia barabara iko katikati ikifanya kazi. Wafanya kazi wengi wakiwa wamevalia fulana za kijani kibichi na kofia nyeupe, wapo karibu na barabara wakisimamia ufanya kazi. Hii inaonesha uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji.

Watu wawili wakiwa wameshikilia pikipiki mbili, huku wamevaa kofia za chuma, ikionyesha ni sehemu ambayo wanabadilisha betri kwa ajili ya kuendelea na safari zao. Pikipiki ni muhimu kwa ajili ya usafirishaji, na betri zisipobadilishwa huweza kusababisha safari kutokuendelea. Hivyo, kuwa na chombo imara cha usafiri ni vizuri zaidi ili kuepukana na ajali.

Ujenzi wa barabara mpya ambapo chuma na nondo zinawekwa tayari kwa ajili ya kumimina zege. Upande mmoja wa barabara umewekwa vizuizi vya zege, huku magari na majengo yakionekana kwa mbali. Anga la bluu linaongeza uwazi kwenye mandhari ya ujenzi. Hali hii inaonyesha uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji katika jamii.

Usafiri wa pikipiki yenye rangi ya kijani kibichi na betri ya njano iliyounganishwa kando, imepakiwa mbele ya ukuta wa mawe na mlango wa mbao wa bluu ikipendekeza mazingira ya mjini au kijiji, pikipiki inaonekana kutumika kwa huduma za usafiri.

Mfereji uliojaa taka, ikiwemo chupa nyingi za plastiki na mabaki mengine, maji yaliyosimama yamejaa uchafu yakipita chini ya daraja dogo lililo funikwa na taka. Mazingira haya yanaashiria changamoto kubwa ya usimamizi wa taka katika jamii. Hivyo, ni muhimu kuzidhibiti taka kabla ya mazingira kuharibiwa.

Mkusanyiko wa mapipa matatu ya taka, kila moja likiwa na rangi tofauti ya mfuniko na lebo. Pipa la njano limetengenezwa kwa ajili ya bidhaa zinazojirudia, nyekundu kwa ajili ya uchafu na nyingine kwaajili ya uchafu wa ardhini. Mpangilio huu unasisitiza umuhimu wa utunzaji sahihi wa taka katika jamii.

Mkusanyiko wa takataka zikiwa zimetapakaa chini ya ukuta wa matofali, taka hizo zinajumuisha plastiki, karatasi na vitu vingine vya aina mbalimbali. Ukuta huo una mstari wa zambarau na chini kukiwa na nyasi kavu. Ni muhimu kudhibiti taka katika mazingira ili kuepusha uharibifu wa mazingira.

Mkusanyiko wa takataka nyingi zilizotupwa kando ya ukuta taka hizo zinajumuisha plastiki, karatasi na mabaki mengine zikiashiria usimamizi mbaya wa taka. Nyasi chache zinachipua katikati ya uchafu na ukuta wa zege umechafuliwa, hii inatakiwa kuangaliwa kwani inaharibu mazingira na pia inatakiwa kuwekwa katika udhibiti wa taka katuka jamii zetu.

Eneo la dampo lililojaa takataka za kila aina, huku ndege wakitembea katikati ya uchafu huo. Watu kadhaa wamesimama mbali wakishuhudia hali hiyo. Mwanaume mmoja amebeba mfuko mmoja wa taka kichwani, akionyesha bidii yake katika kukusanya taka. Hii inaonyesha juhudi za wanajamii katika udhibiti wa taka katika mazingira yao.

Mkusanyikobwa mifuko meusi ya taka jirani na eneo hilo kuna pipa la taka hali hii inahashiria utunzaji wa taka katika jengo hilo

Safu ya vyoo vitatu vya kukojolea vilivyosafishwa vikiwa vimefungwa ukutani. Ukuta umetengenezwa kwa vigae vyeupe na kuna bomba za chuma zinazonyooka kutoka ukutani hadi kwenye vyoo. Eneo lote linaonekana nadhifu na lina taa za kutosha. Hii inaashiria udhibiti wa taka katika mazingira.

Wafanyakazi wakiwa wamevalia sare za kazi na barakoa, wakikusanya takataka barabarani. Baadhi yao wamevaa fulana za rangi ya chungwa na bluu huku wengine wakiwa na kofia za rangi ya bluu. Takataka zimekusanywa kwenye mifuko mikubwa ya rambo, na kwenye gari dogo la kubebea mizigo, katika eneo lenye shughuli nyingi za soko. Hii inaonyesha jinsi ya udhibiti taka katika mazingira ya biashara.

Kontena kubwa la manjano la taka, lilolajaa hadi kingo na taka mbalimbali; ikiwemo mifuko myeusi, masanduku na vifaa vingine. Kontena hilo limewekwa kando ya ukuta wa matofali. Barabara iliyo kando inaonekana imechafuliwa na mabaki ya taka, ikionyesha mazingira yasiyopendeza, hivyo ni muhimu kudhibiti taka katika mazingira ya mijini.

Pipa jekundu la takataka lenye magurudumu na kifuniko ishara ya mtu akitupa takataka imechorwa ubavuni ikiashiria matumizi yake, pipa jingine la takataka la rangi ya kijivu lipo nyuma na nafasi nyeupe ya ukuta upande wa kulia hii inaonyesha jinsi gani udhibiti wa taka unatakiwa kuzingatiwa katika jamii.

Lori lililojazwa taka likisimama barabarani na wafanya kazi wa usafi wakiendelea kupakia. Baadhi ya wafanya kazi wako juu ya lori wakipanga mifuko ya taka, huku wengine wakiwa chini wakikusanya taka kwenye ndoo. Shughuli hii inaonyesha juhudi za usimamizi wa taka katika jamii.

Kiwanda cha kuchakata taka ambapo zimewekwa kwenye mkanda mkubwa unaosafirisha mashine kubwa za bluu zimetawala eneo lote zikifanya kazi yakuchakata mwanga wa jua unaangaziwa kupitia juu hii inaonyesha jinsi ya kuzia taka katika jamii

Mabomba meusi yenye mistari ya kijani kibichi yaliyowekwa juu ya kokoto mabomba haya yamepangwa kwa mfumo wa kisasa utengenezwaji wake unahashiria matumizi ya kudumu na uhasili

Kikapu cha plastiki cha rangi ya zambarau, kilichojaa taka. Ndani yake kuna chupa tupu ya soda, vipande vya plastiki na karatasi zilizokunjamana. Kikapu kimewekwa kwenye uso wa mbao, ikionyesha uwepo wa taka zinazosubiri kutupwa. Hali ya uthibiti wa taka katika jamii ni muhimu katika utunzaji wa mazingira.

Eneo la ukusanyaji taka ambapo lori linaonekana likimwaga taka kwenye mkusanyiko wa uchafu mwingi, wafanyakazi kadhaa waliovalia sare za bluu na kofia ngumu za manjano wamekusanyika karibu na uchafu huu wakikusanya au kupanga taka hizo. Mandhari ya nyuma inaonyesha vifaa vingine vya kazi na anga lisilo na mawingu, hii inaonyesha jinsi gani wananchi wanajihusisha katika kudhibiti ueneaji wa taka katika mazingira yao.

Lori la taka limeegeshwa karibu na mkusanyiko mkubwa wa uchafu, likionyesha eneo la kutupia uchafu huo. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulika, baadhi wakiokota vitu mbalimbali. Hali hii inaweza kuwa mradi wa usimamizi wa taka au kituo cha kuchakata uchafu.

Mchakato wKuchakata taka za kieletronuki ambapo kundi la watu limekusanyika karibu na bodi za saketi, kila mtu anachambua na kupanga vipande hivyo, huku mifuko mikubwa ikiwa nyuma yao juhudi hiu inaonesha kudhibiti taka za kielektroniki

Lori kubwa la taka la rangi ya manjano likikusanya takataka huku wafanyakazi wawili, waliovalia sare za kijani wakisimama juu yake. Taka zimetapakaa nyuma ya lori, na mandhari ya maduka yakiwa na nguo zimeninginia yanaweza kutofautishwa kwa mbali. Hii inaashiria shughuli za usimamizi taka mjini.

Mradi wa ukusanyi taka gari la taka limejaa watu wanaokusanya taka hii inahashiria ushirikiano katikat kuzoa taka ni muhimu kwan huzuia uharibifu

Wafanyakazi wa kampuni wa usimamizi wa taka wakikusanya chupa za kiwanda chupa za rangi ya bluu na kijani zimerundikana kwenye sakafu tayari kwa usindikaji mifuko mingine inaweza kutumika kwa usindikaji hii inaonyesha hali nzuri uthibiti taka wa kiwanda

Zege linalooneka kama sehemu ya mfumo wa maji taka limefunguliwa katikati ya udongo na nyasi. Udongo uliopandwa hivi punde na mabaki ya mimea yamezunguka eneo hilo. Huu unaweza kuwa mradi wa usimamizi wa taka au mifereji ya maji.

Eneo la ujenzi lenye uchimbaji mkubwa wa udongo na matope. Mashine ya kuchimbia imeegeshwa upande mmoja karibu na mfereji wa maji machafu. Kazi hii inaashiria mradi mkubwa wa miundombinu labda ya maji au mifereji ya maji taka.

Tanki kubwa la maji lenye zege likizungukwa na uzio wa waya likiwa na miti michache iliyopandwa karibu. Uzio wa chuma wenye rangi ya bluu unafunika eneo lote. Hali hii inaweza kuwa mradi wa huduma za maji au miundombinu ya kuhifadhi maji.

Bomba kubwa la maji taka la rangi ya kijani, likipita juu ya mkondo wa maji machafu, kuna miundo miwili ya saruji yenye umbo la duara na valvu ya bluu imeunganishwa kwenye bomba. Mazingira yanazungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi na miti. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za maji katika jamii ni muhimu, kwani huwasaidia wanajamii kurahisisha matumizi yao ya maji ya kila siku.

Mfumo changamano wa mabomba ya chuma kibichi yaliyolala chini, yakipishana na kuungana. Karibu na mabomba kuna mifumo miwili ya mashine au vifaa vinavyohusiana na mtiririko wa maji, yakiwa yametapakaa chini. Ikionyesha uwezekano wa unyevu au matumizi ya maji, huku nguo zikining'inia zikikaushwa kwa nyuma. Upatikanaji wa huduma za maji katika jamii ni muhimu, kwani husaidia shughuli mbalimbali za nyumbani.

Sehemu ya mradi wa maji, ikiwa na bomba kubwa la maji la rangi ya kijani likipita chini ya ardhi. Bomba hilo limefunikwa kwa udongo na mawe, likipita karibu na ukuta wa zege. Upande wa kushoto kuna mtaro na nyuma kuna uzio wa waya, unaozunguka eneo la kijani kibichi lenye miti. Huduma za maji katika jamii ni muhimu, kwani husaidia kutimiza shughuli mbalimbali za nyumbani.

Ujenzi wa miundombinu ya maji kukiwa na tingatinga kubwa likifanya kazi, mabomba ya saruji yametawanyika ardhini, yakiashiria ufanikishaji wa mfumo wa maji. Majengo na miti vipo nyuma vikionyesha eneo la maendeleo. Upatikanaji wa huduma za maji katika jamii ni muhimu, kwani maji ni uhai kwa kila binadamu, ambapo yanarahisisha shughuli mbalimbali za nyumbani.

Mabomba ya maji ya kijani yaliyolala chini kwenye uso uliolowa maji, Taulo la rangi ya chungwa linaning'inia juu na Tenki la maji jeusi linaonekana kwa mbali, Mazingira yanatoa hisia za eneo la ujenzi au eneo la kuhifazia vifaa vya maji, Huduma za maji katika jamii ni muhimu kwani husaidia upatikanaji wa maji kwa urahisi.